Hawa ni wachezaji wa timu ya Kenya. Wachezaji hawa wanacheza mpira wa kupigwa na mguu. Wachezaji hawa wamevalia nguo ya kijani kibichi na shati ya rangi nyekundu. Wanaonekana kuwa wote ni walemavu.